Kuninla watu wamesimama nyuma ya meza iliyojaa begi na bidhaa za usafi. Kila mmoja akiwa ameshika bango lenye ujumbe kuhusu hedhi ujumbe unasisitiza kuondoa unyanyapaa husaidia kwa misaada na kuelimisha jamii kuhusu hedhi. Tukio hili linaonekana kufanyika inje ikiwa ni kampeni ya jamii yenye lengo la mabadiliko chanya.

Daktari mwenye koti jeupe na beji iliyoandikwa doctor anamchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye meza ya uchunguzi akiwa amevaa gauni la rangi nyepesi na skafu shingoni. Karibu na mgonjwa kuna vifaa vya matibabu na nyaraka yakionyesha hali ya uchunguzi wa kiafya unaofanyika kwa umakini katika mazingira rasmi ya kitabibu.

Mtu aliyevalia shati jekundu na glovu nyeupe anashikilia boksi la barakoa, akiwa na mkoba wa kijani kiunoni , nyuma yake kuna watu wengine , karibu na jengo lenye matangazo ya Ice Cream wakitembea kusimama mazingira yanadokeza hatua za kujikinga na afya.

Mtu anapanga boksi za dawa aina ya Kenoc, Bactaphite, na Venoplas kwenye rafu. Ukutani kuna bango kuhusu virusi vya homa, ya ini, ikihamasisha vipimo mara mbili kwa mwaka. Mazingira yanaonyesha kituo cha afya au duka ya dawa.

Muuguzi aliyevalia sare na stetoscope anamhudumia mtoto mchanga kitandani katika chumba cha hospitali, chenye ukuta wa samawati. Saa kutani na vitanda vya hospitali, vinaashiria mazingira ya tiba ya watoto.

Mkono unashikilia chupa mbili za dawa na mfuko mdogo wa plastiki. Wenye vidonge na kadi ya njano kutoka Emanuel Herbal Clinic. Maandishi kwenye chupa na kadi yanaonyesha matumizi ya tiba mbadala.

Mwalimu anafundisha kuhusu afya ya uzazi darasani kwa kitumia pedi ya kike kama mfano, ubao wa nyuma una michoro ya mfumo ya uzazi wa mwanamke pamoja na maswali ya hesabu. Mazingira haya yanaonyesha elimu ya afya ikichanganywa na masomo ya kawaida.

Ndani ya gari la wagonjwa , kuna machela, ya magurudumu , kiti cha rangi ya chungwa na vifaa vya dharura vilivyo pangwa kwenye rafuu za pembeni , vifaa vya ufuatiliaji, saa na madirisha vinakamilisha mazingira ya huduma ya haraka kwa mgonjwa, gari jingine linaonekana nje kupitia dirishani.

Sanduku linaonyesha chanjo ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubella kutoka Serum Institute Of India. Dozi ni 0.5ml kwa kila mtu, ikiwa katika mfumo wa poda iliyogandishwa kwa utunzaji bora wa dawa.

Chupa ya virutubisho vya lishe limeandikwa Doctor's Recipes Iron Plus na inaonyesha ina madini ya chuma, Vitami C, Foliate, Vitamin B6 an B12 . Dawa hii inaeleza kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini, kusaidia seli nyekundu za damu na kuchangia uzalishaji wa nguvu.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujitinga na glavu anabeba mitungi miwili yenye alama ya sumu. Mandhari ya kiwanda, linaonyesha umuhimu wa tahadhari dhidi ya kemikali hatari.

Kituo cha kunawia kimeundwa kwa konteina la kijani la maji ya Zam Zam juu ya sehemu ya chuma, na beseni lenye bomba jekundu na sabuni; pembeni ndoo nyeupe hukusanya maji yaliyotumika, huku mimea ikiweko, manthari ya nje ya utulivu. Mfumo huu ni rahisi na bora kwa kudumisha usafi katika maeneo yenye huduma za maji zisizo za kudumu.

Majengo ya vibanda yamezingirwa na maji ya mafuriko yenye rangi ya udongo, yakionyesha uharibifu mkubwa. Nguo zimetundikwa juu ya kamba zikidhibitisha uwepo wa wakaazi. Mandhari inaonyesha hatari inayowakumba wakaazi wa mitaa ya mabanda wakati wa janga.

Chanjo ya homa ya manjano kutoka Institute Pasteur di Dakar imefungashwa kwa usalama na ina vial , sindano na hati ya maelezo. Dawa hii ina umuhimu wa kiafya katika kuzuia ugonjwa unaosababishwa na mbu. Vifaa vyote viko tayari kwa matumizi ya kitaalamu kwa ajili ya kinga ya jamii.

Mta umejaa maji ya mafuriko magari pikipiki na riksha zinang'ang'ana kupita katika maji hayo. Toyota nyeupe iko katikati likiwa limezama kiasi na watu wanaendelea na safari licha ya changamoto. mazingira yanaashiria athari za mafuriko mijini katika usafiri na maisha ya kila siku.

Bidhaa za asili kutoka Tiba Herbs Research. Zinajumuisha sabuni ya mafuta yenye uwezo wa kutibu matatizo mbalimbali ya ngozi kama mwasho, maumivu ya viungo, na giza ya ngozi. Zinatumia viungo vya asili kama mafuta ya zaituni aldari, na alzeti. Na zinahimiziwa kutumia kwa kuoga na kuacha povu kwa dakika tano ili kupata matokeo bora.

Mtu mmoja anapokea chanjo kutoka kwa mtaalam wa afya aliyevalia koti jeupe, akichomwa sindano mkononi. Konteina jeupe lililoandikwa vaccine liko karibu, likionyesha umuhimu wa utunzaji sahihi wa chanjo hiyo. Kwa haraka, mazingira haya yanaonyesha juhudi za kudhibiti afya kwa jamii.

Sanduku la Azithromycin miligramu mia tano kutoka kampuni ya Cipla lina vidonge vitatu vilivyopangwa kwenye blista. Dawa hii hutumika kutibu maambukizi ya bacteria.

Chupa ya dawa imefunguliwa na vidonge vyekundu vimetawanyika juu ya meza ya mbao. Karibu nayo kunakofia ya chupa na kijiti cha kupima pH chenye rangi mbalimbali. Mazingira yanashiria matumizi ya dawa au majaribio ya kiafya.

Mgonjwa analazwa kitandani akiingizwa kwenye mashine ya MRI ya Siemens kwa uchunguzi wa kiafya ,mtaalamu wa afya aliyevalia mavazi ya hospitali anamsaidia, vifaa vya matibabu na kiti cha magurudumu kiko karibu.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga ananyunyuzia dawa ya usafi kwenye sakafu. Huenda katika maabara au jikoni. Hii ni hatua ya tahadhari dhidi ya uchafu na vimelea hatarishi.

Mtoto mchanga amelazwa ndani ya incubator akipokea uangalizi maalum kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia sare ya samawati na stethoscope . Vifaa vya tiba na mirija vinaonyesha huduma ya dharura kwa watoto wachanga hospitalini.

Watu wawili waliovaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo glavu na kofia wakitekeleza kazi ya usafishaji au uzuiaji wa maambukizi katika eneo la ndani. Mmoja anatumia mtungi wa dawa kunyunyiza huku mwingine akisafisha uso wake kwa kitambaa. Mazingira ni ya kisasa yakiwa na viti, meza ndogo mmea yakionyesha ofisi au kituo cha afya kinacho dumisha usafi wa hali ya juu.

Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe na anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mgonjwa, mwanamke aliyevalia gauni jeupe lenye maua ya rangi ya chungwa anashirikiana kwa utulivu, mazingira ya hospitali yanaonyesha huduma ya afya ya msingi.

Mtu aliyevalia glavu na shati ya samawati anafanya matibabu ya meno kwa kutumia kifaa chenye mwanga wa samawati. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno kilichofunikwa kwa karatasi ya kinga. Mazingira yanaonyesha kliniki ya meno.

Mtaalam wa afya aliyevalia koti jeupe anafanya uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum cha oftalmolojia . Mgonjwa ameketi na ameegemea mbele ili kuweka uso katika nafasi sahihi kwa ajili ya uchunguzi. Ukuta wa nyuma ni wa samawati na kuna kiti cheusi chenye mto mwekundu pamoja na meza iliyo na sanduku la chuma.

Vifurushi vya pedi sa kike za rangi ya samawati na lebo ya waridi, zimepangwa mezani huku mikono ikiegemea juu yake. Maandishi na misimbo ya bidhaa inaonyesha maelezo ya matumizi. Mazingira ni ya kampeni ya afya na usambazaji wa bidhaa.

Mtoto aliyevalia nguo ya rangi ya angavu yuko ndani ya incubator akihudumiwa na mhudumu wa afya anayeangalia vifaa vya matibabu. Karibu kuna incubator nyingine yenye mtoto aliyefungwa kwa kitamba cha rangi tofauti ikiashiria huduma maalum ya kiafya kwa watoto wachanga kwenye wodi ya yunaton.

Madaktari wa paswaji wamevalia mavazi ya kijani na kofia za samawati yakifanya operesheni kwa kushirikiano. Vifaa vya upasuaji vimepangwa mezani karibu na mgonjwa aliyefunikwa kwa kitamba cha kijani, mashine za hospitali na taa za upasuaji zipo nyuma zikisaidia kazi hiyo.

Mtu ameketi ardhini akiwa amevaa vazi la kitamaduni akishika kifaa kinachofanana na chambo mkononi. Mbele yake kuna vikombe, magamba ya bahari na vifaa vingine vinavyodokeza shughuli ya kitamaduni au ya kutabiri. Mazingira ya nje yanaonyesha mandhari ya kijijini.

Mtu ameketi akiwa ameshika mtoto aliyevalia mavazi ya rangi ya chungwa, huku mhudumu wa afya aliyevalia sare za hospitali akimhudumia. Mazingira yanaonyesha zahanati ya ndani yenye vifaa vya matibabu na nyaraka mezani.

Mama aliyejifunguwa ameketi kitandani huku akipokea zawadi za mtoto ukitoka kwa mgeni aliyesimama pembeni, mtoto mchanga amelazwa karibu naye akiwa amefunikwa kwa blanketi ,tukio linaonyesha mshikamano na upendo katika familia mpya.

Kikundi cha calabash za kitamaduni kimepangwa ardhini, zikiwa zimefungwa kwa rangi na vitambaa. Zinaonyesha ustadi wa jadi wa kuhifadhi vinywaji au vifaa katika jamii za kiafrika.

Mhudumu wa afya amesimama karibu na incubator akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani. Incubator nyingine yenye mtoto iko nyuma ukiwa na vifaa vya uangalizi vya hali ya juu. Mazingira haya ni ya huduma maalum kwa watoto wachanga hospitalini.

Watu wawili wanatembea kwenye eneo la vijijini lenye majengo yaliyo chakaa. Mmoja anatumia kipaza sauti kutangaza ujumbe kwa jamii huku mwenzake amevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi za kuvutia. Mandhari haya yanaonyesha hali ya ushirikiano wa kijamii na mawasiliano katika mazingira yenye changamoto.

Muhudumu wa afya aliyevalia koti la njano anamhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa ivi karibuni mtoto amefunikwa kwa blanketi jeupe na kitambaa chekundu, akiwa mikononi mwa mzazi aliyevalia nguo yenye madoa madhaari ni ya kituo cha afya.

Mtoto mchanga anapokea chanjo ya matone, kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Mama amemshikilia mtoto kwa utulivu, katika mazingira ya kituo cha afya. Mabango ya elimu ya afya, yamebandikwa ukutani.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na glavu, akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha tiba, vifaa vya kitabibu vipo karibu na mazingira ni ya kliniki ya meno. Tukio linaonyesha huduma ya afya ya kinywa

Chupa nyeupe ya plastiki yenye nembo ya Detox kutoka Zephaniah Live Herbal Clinic, inaonyesha kuwa ni bidhaa asilia kwa ajili ya usafishaji wa mwili. Picha ya mwili wa binadamu na viungo vilivyoangaziwa inaashiria faida za kiafya. Kifuniko kina muhuri wa usalama.

Chupa ya chanjo ya poliovac imetengenezwa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa polio aina ya moja, mbili na tatu. Ina kofia ya rangi ya waridi inayotolewa kwa sindano ya ndani ya misuli au chini ya ngozi. Imetengenezwa na kampuni ya faberco life sciences nchini Ufilipino.

Chumba kimejaa rafu zilizo na chupa na viombo vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio. Meza imeegemezwa michoro mbalimbali ikiwemo mtu anayembeba mwingine na mkono unanyoosha msituni. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa sanaa na utunzaji wa vifaa.

Jengo ndogo la samawati limewekewa bomba la maji na watu wanajaza mitungi ya manjano na nyeupe. Maandishi kwenye jengo yanaonyesha kuwa mradi wa maji umefadhiliwa na mmoja ulaya na Unicef. Mandhari ni ya eneo kame yenye mchanga na mimea michache.

Mhudumu wa afya anatoa chanjo kwa mtu aliyeketi nje katika eneo la kijijini ,sanduku la baridi lenye alama ya msalaba mwekundu limewekwa chini likiwa na chanjo , mazingira ya kijani yanaonyesha juhudi za afya katika maeneo pembezoni.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti la UNICEF anatoa chanjo kwa mtu aliyevaa mavazi ya jadi ya kimaasai. Mandhari ya nyuma yana bango ya mamlaka ya kudhibiti utalii nchini Kenya likieleza majukumu na dira ya taasisi hiyo. Tukio linaonyesha ushirikiano kati ya afya ya jamii na sekta ya utalii.

Wanaume wawili wamesimama karibu na jengo la vioo la shule ya upili ya Kencan, wakizungumza pembeni ya kituo cha kunawa mikono mandhari ya nje yanaonyesha miti na nyasi yakisisitiza usafi wa mazingira shuleni.

Watu sita waliovaa mavazi ya kujikinga wanatembea shambani kati ya mimea ya kijani wakiwa na vifaa vya kunyunyuzia. Shughuli hii inaonyesha utunzaji wa mazao kwa kutumia dawa au virutubisho ili kulinda mimea. Mazingira haya yanadhihirisha kazi ya kilimo inayofanyika kwa umakini.

Mkono uliovaa glovu unashika sindano na chupa ya chanjo ya MMR dhidi ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubella. Maelezo ya chupa yanasisitiza utunzaji wa chanjo kati ya nyuzi joto mbili hadi nane bila kugandishwa. Mandhari ya njano huongeza mvuto wa vifaa vya tiba.

Wahudumu wa afya wanne wakiwa wamevalia makoti meupe wanahudumia wagonjwa katika kliniki ya msingi. Wengine wanatayarisha vifaa vya matibabu huku wengine wakitoa huduma moja kwa moja wakionyesha jitihada za kufikisha huduma za afya maeneo ya vijijini.

Dawa ya Rispadol yenye risparidon four miligram imetengenezwa kwa ajili ya matibabu ya hali za hata ya akili. Vidonge vyake vya kijani vimepungamishwa kwenye boksi lenye maelezo kamili ya viambato na maelezo ya matengenezaji. Hii ni dawa ya hospitali iliyosajiliwa kutoka Jansen Silag Limited nchini Uingereza

Watu wawili wanamchunguza mtu masikio kwa kutumia kifaa cha matibabu. Mmoja wao amevaa fulana yenye maandishi ya kampeni ya afya ya usikivu.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga kama gauni ya manjano, glavu, barakoa na kifuniko cha nywele. Amesimama karibu na meza yenye vifaa vya kitabibu kama chupa na masanduku. Mandhari ni ya kituo cha afya au maabara.

Wagonjwa wamelazwa kwenye vitanda. Vifaa vya matibabu na vitu vya ziada viko karibu vitanda vaadhi vikiwa na mashuka meupe. Mazingira haya yanaonyesha kituo cha muda kwa ajili ya huduma kwanwatu wengi kwa wakati mmoja.

Chupa tano zenye maandiko tofauti zimepangwa mezani zikionekana kuwa bidhaa za afya au dawa. Majina kama Deja, Nzegampe na Leokil inaonyesha utofauti wa bidhaa. Mazingira ni ya maonyesho kwa matumizi ya tiba mbadala.

Mtoto aliyevalia gauni la zambarau amesimama juu ya mkeka wa samawati akishikilia pau mbili sambamba zinazotumika kwa mazoezi ya tiba. Mtu mzima aliyepiga magoti nyuma yake anamsaidia kwa uangalifu. Pembeni kuna mpira wa miguu na nyuma kuna vifaa vya mazoezi kama mashini ya kukimbia.

Darasa lenye wanafunzi waliovalia sare za samawati na walimu waliovaa barakoa linaonyesha mafunzo ya hesabu kama kujumuisha na kugawanya. Wanafunzi mmoja amesimama karibu na ubao akihusika moja kwa moja katika somo. mazingira haya yanasisitiza ujifunzaji wa darasa katika mazingira ya kawaida.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo ya matone huku akishikiliwa na mzazi aliyevaa kitambaa cha kichwa cha manjano, wengine waliovaa mavazi ya njano wamesimama karibu wakishiriki zoezi la afya ya jamii. Nembo ya WHO inaonyesha ushirikiano wa kimataifa katika kampeni ya chanjo.

Mtoto mchanga anapewa dawa ya matone na mhudumu aliyevaa koti la njano na barakoa. Mama wa mtoto ameketi karibu akimshikilia kwa uangalifu. Wengine waliovaa mavazi ya njano wanasimama nyuma wakifuatilia kwa makini.